Kompyuta ndogo imewekwa mbele na skrini yake inaonesha maktaba ya vitabu yaliyopangwa kwenye rafu, rangi mbalimbali za vitabu zinaonekana zikiashiria utofauti wa masomo na machapisho hii inaashiria dhana ya maktaba ya kidijitali au rasilimali ya kielimu zinazopatikana mtandaoni.

Mwanamke aliyevaa hijabu ameketi kwenye sofa, akitumia kompyuta ndogo. Mbele yake kuna meza ndogo yenye kikombe na gazeti. Mazingira yanaonekana tulivu na ya ndani, yakiashiria shughuli za kawaida.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akionekana kufikiria kwa undani na mkono wake ukiwa kinywani. Anaonekana kuwa makini na labda anatatua tatizo au anajifunza kitu kipya. Nyuma yake kuna kabati la vitabu na mmea ikionyesha mazingira ya ndani ya utulivu.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu anajifunza kwa bidii akiwa ameketi mbele ya kompyuta mezani. Anaonekana akitabasamu kiandika kwenye daftari lake, huku skrini ya kompyuta na kibodi zikiwa mbele yake. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza nyumbani au shuleni nchini Kenya.

Watoto kathaa, wanakiza wakiwa wamevalia miwani ya walisia pepe. Wengine wakitabasamu na furaha. Msichana mdogo katikati anaonekana akishikilia miwani yake, huku akitabasamu kwa msisimuko. Mandhari ya nyuma inaonyesha nasafi ya ndani yenye rangi ya miundo isiyo dahiri. Ikionyesha mazingira ya kucheza au kujifunza.

Mtu mwenye nywele za kuparara, amekaa kwenye meza ya mbao, akitumia kompyuta ndogo, kwa ajili ya mkutano wa videyo. Kwenye meza kuna vitabu, daftari, kalamu, na vifaa vingine vya ofisi. Mwanga unamulika kutoka taa, iliopo karibu na kompyuta.

Watoto wawili wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo, wakionyesha umuhimu wa elimu ya kidijitali. Kichwa cha habari transforming education together, the global education coallition in action kinaashiria jitihada za pamoja za kuboresha elimu duniani. Nembo ya UNESCO juu kushoto inaonyesha shirika hii lina jukumu katika mpango huu.

Mwanamke mweusi mwenye rasta na miwani, amekaa mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia hedifoni akionekana kushiriki kwenye mkutano wa video. Pembeni yake kuna taa ndogo , na vitabu vipo mezani.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta mpakato na kamera. Akionekana akifundisha au kuwasilisha anaelekeza mkono wake huku akiwa ameshika karatasi na ubao mweupe wenye mlinganyo wa hisabati unaonekana nyuma. Anafaa shati la njano na koti la samawati akionyesha mazingira ya kufundisha mtandaoni au kurekodi video .

Komputa ya mkononi na kitabu kikubwa, chenye picha ya darasa, vinawakilisha elimu, na ujifunzaji. Zimezungukwa na ikoni za rangi, zinazoashiria masomo au dhana mbali mbali. Picha hii inawezekana inahusu teknologia katika elimu.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na skrini yake inaonyesha neno E-LEARNING na rundo la vitabu. Mezani kuna simu fahiri, daftari, kalamu na karatasi zingine. Mkono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi, ikionyesha kuwa wanafanya kazi au wanajifunza mtandaoni. Inaonekana kama ofisi ya nyumbani au eneo la masomo.

Mwanafunzi ameketi kwenye ngazi ya mbao akitumia kompyuta yake ndogo akionyesha bidii katika masomo au kazi. Mwanafunzi mwingine anaonekana nyuma yake akiwa amejikita kwenye kifaa chake pia. Eneo la ngazi linaonekana kuwa mahali tulivu na pazuri pa kujifunzia au pa kufanya kazi huku mwanga ukitoka kwenye dirisha.

Shughuli ya masomo mitandaoni ikiendelea, ambapo mwanafunzi anaandika kwenye daftari huku akifuatilia somo kwenye kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana akifundisha kupita skrini na wanafunzi wengine wanakaa karibu wakishiriki katika darasa hili.

Mwanamume mwenye kidevu na shati ya samawati, amekaa mezani akiandika kwenye daftari. Kompyuta ya mpakato iko wazi kando yake, akionyesha anaweza kuwa anafanya kazi au anajifunza. Mandhari ya nyuma yana mimea na nuru asili inaingia kupitia dirishani na kuunda mazingira tulivu.

Mwanamke anaonekana akishiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta ya pajani akiangalia skrini kwa makini. Kwenye skrini mwanamume anatabasamu na kuonyesha ishara ya vidole gumba juu kuashiria kurithika. Mazingira yanaonekana kama ya ofisi ya nyumbani au nafasi ya kujifunzia ikiwa na vitabu na mimea iliyopangwa vizuri nyuma.

Mwanamke mwenye nywele ya dhahabu zilizopinda ameketi kwenye meza za mbao, akitabasamu na kupunga mkono kuelekea camera . Kompyuta ya mkononi iko mbele yake na simu imewekwa karibu. Anaonekana kuwa kwenye simu ya video au mkutano wa mtandaoni katika mazingira ya ndani yenye mwanga.

Ukurasa wa kwanza wa Google Classroom , unaoonekana kwenye skrini ya simu iliyoshikwa mkononi. Nyuma yake, skrini kubwa zaidi inaonekana, labda kompyuta ikionyesha maudhui yanayohusiana na Google Classroom . Picha hii inaashiria matumizi ya teknolojia, hasa Google Classroom , katika mazingira ya elimu.

Mwanamke na mtoto wamekaa kwenye meza wakiangalia kitabu kimoja. Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto kujifunza au kusoma. Huku taa ya meza ikiangazia kitabu. Mandhari inaashiria shughuli za kujifunza na kusoma nyumbani.

Mtu anatumia kompyuta ndogo iliyo unganishwa na skrini kubwa inayoonyesha simu ya video yenye washirika wengi. Eneo la kazi limepangwa vizuri likiwa na mimea midogo na vifaa vya ofisi. Ni mandhari ya kawaida ya kufanya kazi kwa mbali au kujifunza mtandaoni.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akishiriki katika mkutano wa mtandaoni na watu wengine kadhaa wanaoonekana kwenye skrini. Anaonekana akizungumza au kutoa mada, huku mkono wake ukiwa umeashiria kuelekea skrini. Mazingira yanaashiria kazi ya mbali au masomo ya mtandaoni, jambo ambalo limeongezeka sana Kenya na duniani kote.

Mtoto mdogo amekaa mezani, akitumia kompyuta ya mpakato kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e- learning ikionyesha shughuli ya masomo. Kalamu na vifaa vingine vya shule, vimepangwa vizuri mezani ikipendeza mazingira ya kujifunza.

Kompyuta ndogo iliyo wazi, imewekwa karibu na rundo la vitabu zenye kurasa nyeupe na zenye rangi nyekundu. Mandhari ya nyuma yaonyesha rafu za vitabu zilizo jaa. Zikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi. Ni mazingira yanayo ashiria kujifunza, kusoma au utafiti.

Wanafunzi watatu wanakaa karibu na meza iliyo na vitabu na vifaa vya masomo. Msichana mmoja anashika kompyuta ndogo mkononi, akicheka na wenzake, ambao wanaonekana wakishiriki katika majadiliano. Wanatabasamu na wanafurahia, wakionyesha ushirikiano mzuri. Inaonekana kama wanasoma pamoja maktabani au katika chumba cha kusomea.

Mwanamke aliyevalia hijabu nyeusi na sweater ya kijivu, amekaa. Akitumia komputa mpakato iliyo mbele yake. Anaonekana kuzingatia kazi yake kwenye kompyuta. Labda akifanya kazi au anasoma. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani na mwanga unatokana na dirisha au chanzo kingine cha mwanga .

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti cha ngozi akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sweta laini ya rangi ya kijivu na jeans . Nyuma yake kuna samani za mbao, pamoja na taa na picha. Anaonekana ametulia na amejikita kwenye kazi au shughuli anayoifanya, labda akifanya kazi nyumbani.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta ya pajani akishiriki katika somo la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Mazingira ya chumba yanaoonyesha utulivu na kupangwa vizuri, vikifaa kwa kujifunza.

Mtoto mdogo ameketi kwenye dawati darasani akitumia kompyuta mbele yake. Amevaa kofia ya samawati na sare ya shule yenye miraba akionyesha utulivu na umakini. Kando yake kuna watoto wengine wanaoonekana wakijifunza, huku bodi nyeusi ikionekana kwa mbali.

Mwanamke ameketi akiwa amevaa suruali ya jeans na shati nyeupe akitumia kompyuta ndogo. Mikono yake iko kwenye kibodi ikionyesha kuwa anafanya kazi au anajifunza. Hali hii inaonyesha uhuru wa kufanya kazi na kujifunza kutoka mahali popote, jambo ambalo limekuwa maarufu sana katika miaka ya hivi karibuni.

Mwanamke anatabasamu na kupungia mkono mbele ya kamera ya video iliyowekwa kwenye kibodi. Anaonekana akifundisha au kurekodi maudhui, akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ubao mweusi au ukuta wa darasa na hali ya jumla, inaashiria mazingira ya elimu ya mtandaoni au uwasilishaji.

Mwanamke mwenye nywele za kali amevalia miwani na shati lenye mistari akitabasamu na kuandika kwenye daftari. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo iliyo wazi na anonekana yuko kwenye sehemu ya kujifunza nyumbani, huku mwanga wa asili ukiingia kutoka dirishani.

Kijana mmoja mwenye nywele ndefu anafanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi akiwa ameketi kwenye kiti kirefu. Yuko ndani ya chumba chenye rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu na viti mbalimbali. Meza ndefu na viti vingine vyeupe vimepangwa karibu naye. Huenda ni maktaba au kahawa yenye mazingira tulivu na yenye kufaa kwa kusomea kufanya kazi.

Ona mkono ukishikilia simu mahiri huku programu na iconi mbalimbali za kidijitali zikielea juu yake, inaashiria mawasiliano biashara mtandaoni na matumizi ya teknolojia mandhari ya nyuma inaonyesha rangi ya samawati ikisisitiza ulimwengu wa kidijitali.

Uso wa ukumbi mkubwa wa mihadhara unaonekana wazi ukiwa mtupu. Kuna viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mistari mirefu. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia, na taa nyingi za mraba zimewekwa kwenye dari. Ukumbi huu umeandaliwa kwa ajili ya masomo au mkutano.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vinaonekana. Katikati kuna kabati nyeupe za kuhifadhi vitu. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao na vigae katika sehemu tofauti.

Shule ya kenya ya serikali Kenya School of Government imesimama mbele ya bustani ya kijani kibichi. Jengo hilo la kifahari lina paa la kahawia na kuta za rangi ya manjano likionyesha usanifu wa kisasa. Bendera ya kenya inapepea kwa fahari karibu na kibao cha jina ya shule.

Kikundi cha wanaume kinashiriki mchezo wa nje. Wakipitiishawa mipira miwili ya rangi. Wanaonekana wamevalia mavazi ya michezo. Na mandhari ina miti na majengo nyuma. Shughuli hii inaonekana kuwa zoezi la ushirikiano wa timu, au mchezo.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vikiwa na matandiko meupe safi na vyandarua vilivyowekwa, zote vikiwa na mito iliyopangwa vizuri. Mpangilio huu unaashiria nafasi ya starehe na utulivu, labda katika hoteli au nyumba ya kulala ya wageni.

Chumba hiki kina kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi yenye miraba. Kabati la chuma lenye milango miwili inaonekana upande wa kushoto. Huku mlango wa rangi ya samawati ukiashiria mlango wa kutoka. Kuta zimepakwa rangi ya cream juu na rangi ya chungwa chini zikipa nyumba muonekano wa kuvutia.

Watoto wanashiriki katika mashindano ya riadha kwenye uwanja wenye nyasi. Wanaonekana wakikimbia, huku wengine wakivuka vikwazo vidogo. Ishara ya shughuli za michezo. Nyuma yao kuna mahema na watu waliokusanyika. Huenda ni watazamaji wa tukio hilo.

Mwanamke mwenye rasta ndefu amesimama kando ya ngazi maktaba. Anashika kitabu mkononi na anaonekana akachagua au kukagua vitabu vilivyo pangwa kwenye rafu. Rafu zimejaa vitabu vingi vya rangi tofauti.

Vitanda vya bati vimepangwa kwa safu zikiashiria makazi ya watu wengi kama bweni au kambi magodoro nyembamba yamefunikwa kwa vitambaa vyenye maua madogo dirisha lenye mapazia kahawia linaonekana kwa mbali likitoa mwanga hafifu chumbani

Chumba kina kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili meupe, kikiashiria nafasi ya kulala kwa watu wawili. Mapazia na rangi ya kahawia yamefunika dirisha, yakidhibiti mwangaza unaoingia ndani. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyepesi na sakafu inaonekana kuwa ya mbao au tiles zenye rangi ya kahawia.

Katika chumba hiki pana kuna safu ya vitanda vya mbao vilivyopangika kwa umaridadi. Kuta zimepakwa rangi ya nyeupe na zambarau zikipatia chumba mwonekano wa kuvutia. Sakafu nyekundu iliyong'arika, inaakisia mwanga ikiongeza mwanga kwenye nafasi hiyo.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao za kahawia. Kila kitanda kina godoro jeupe na shuka zilizokunjwa vizuri. Chumba kina kuta za rangi ya zambarau na sakafu ya mbao. Mwanga hafifu unaingia chumbani na kutoa hali ya utulivu. Inaonekana chumba cha kulala au hosteli.

Chumba kidogo kimepangwa vizuri kikiwa na kitanda, meza ya kusomea na eneo la jikoni. Thamani za kisasa zenye rangi nyeupe na kijivu zinatumiwa zikichangia mwonekano safi wa kisasa. Mpangilio unaonyesha matumizi bora ya nafasi unaofaa kwa maisha ya kisasa.

Hii ni chumba cha mabweni chenye vitanda vingi vya ghorofa. Nguzo za vitanda zinaonekana kuwa za chuma na kuna matandiko kwenye kile kitanda. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na yamekusudiwa malazi ya watu wengi.

Darasa tupu lenye viti na meza za zamani linaonekana wazi likionyesha mazingira ya shule ya kawaida. Ubao mweusi upo ukutani ukiwa umeandikwa mambo kadhaa na ramani ya dunia linaonekana likining'inia karibu. Chumba kinaonekana kuwa kimya kikisubiri wanafuzi kurudi kujifuza.

Madarasa yamepangwa kwa usahihi yakiwa na viti na meza za mbao, zilizo andaliwa kwa wanafunzi. Kila meza ina nafasi ya kutosha kwa ajili ya kujifunzia, ikionyesha mazingira safi na yalio pangwa. Ukuta wa nyuma unaonyesha mabango au matangazo yakiongoza mazingira ya kujifunza.

Katika chumba hiki, kuna kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili na shuka ya rangi mbalimbali. Karibu na kitanda kuna meza ndogo iliyo bandikwa ukutani na kiti kimoja. Chumba kinaonekana kuwa makazi au chumba cha kulala kilicho andaliwa kwa matumizi ya watu Wawili labda katika bweni au malazi ya beina fuu.

Chumba rahisi kimepangwa kwa urahisi, kikionyesha kitanda kilichofunikwa na shuka samawati zinazovutia. Pembeni meza ndogo ya mbao imepambwa kwa chombo cha maua ikileta rangi ya uhai ndani ya chumba. Feni ya kusimama na taa ndogo ya mezani kukamilisha mpangilio, zikionyesha nafasi ya starehe na yenye mwanga wa kutosha.

Mwanaume mwenye begi la mgongoni na shati chekundu, anachagua kitabu kutoka kwenye rafu iliojaa vitabu. Anaonekana kuwa makini akitafuta kitu mahususi. Hali ya mazingira inaasheria maktaba au duka la vitabu penye rafu za mbao zilipangika vizuri.

Ndani ya chumba kipana, wanafunzi wakiwa wamevalia sare nyeupe na sketi za miraba, wanakaa wametulia kwenye dawati, wakijishughulisha na karatasi zao. Wametengana kwa umbali unaofaa, labda kwa mtihani au kazi nyingine ya darasani. Mwanga wa juu unaingia kupitia madirisha ya juu ukiangazia sakafu ya vigae. Ni kama wanafunzi wako makini na shughuli wanayoifanya.

Mkutano unaendelea ambapo watu kadhaa wameketi kwenye meza iliyofunkiwa na nguo nyeupe na kijani .Wanaume wawili wamejikita kwenye mazungumzo, huku mmoja akiwa amevaa shati la maua na mwingine amevaa la kitamaduni. Nyuma yao, mapambo ya kitambaa chekundu na kijani yanapamba ukuta, yakiongeza rangi kwenye tukio hilo.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi nzuri. Wanatembea kwenye mstari ndani ya jengo baadhi yao wamevaa nguo zenye michoro na shanga. Kwenye kona ya juu kushoto kuna puto za rangi mbali mbali, na nyuma kuna bango kubwa lenye maandishi. Wanaonekana kuwa kwenye tukio la sherehe au tamasha la kitamaduni.

Mtoto mwenye tabasamu ya kupendeza ameshika gitaa, akiwa ameketi mbele ya kundi cha watoto wengine na mwalimu wao. Watoto wengine wameketi kando yake wakifurahia somo au shughuli. Mazingira yanaonekana kuwa darasa la kupendeza na la kirafiki likionyesha mazingira salama na yenye furaha kwa kujifunza.

Kijana mmoja mwenye ulemavu fulani ana tabasamu, ameketi mezani na kuandika kwenye daftari. Amevalia shati la rangi ya machungwa na anaoekana akitumia kalamu ya kijani. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na mimea, ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi nyumbani. Anaonekana akifurahi kazi yake.

Mwanaume mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya washa huku akitabasamu kwa kamera. Amevalia shati la kijani na aproni huku akishika kipande cha ngozi au kazi ya mikono. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa na vitu, zana na vifaa, ikionyesha ni mahali kwa kazi pazuri na ubunifu.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi kwenye meza wakishiriki katika shughuli ya kisanii. Mwanamke anamfundisha msichana jinsi ya kuchora au kupaka rangi kwa kutumia brashi. Kuna namba na rangi kwenye meza, nyuma yao kuna rafu za vitabu na michoro ya watoto ukutani. Ikionyesha mazingira ya kujifunza au shule.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akizugumza na msichana mdogo aliyesimama kando yake .Wako katikati ya maktaba wakizugukwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu. Wote wawili wanaonekana wanatazama kitabu au kitu kilicho mkononi mwa msichana. Inaonekana kama wanajifunza au wanatafiti pamoja.